Wanaume na wanawake katika shule ya elimu ya watu wazima, kutokana na upungufu wa madawati wengine wameketi chini, huku wakiwa wameelekeza umakini wao kwa mwalimu anayendelea kuandika ubaoni na kuwafundisha.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi ndani ya darasa huku wamemzumguka mwalimu aliyesimama katikati yao, akiendelea kuwafundisha na kuwaelekeza masomo mbalimbali waliyokuja kujifunza.

Wanafunzi wanawake kwa wanaume katika shule ya elimu ya watu wazima, wapo darasani wameketi na madaftari yao wakiendelea kuandika huku baadhi wakiwa wamesimama akikodolea macho kwenye daftari la moja ya mzee ambaye anaendelea na mafunzo yake.

Wanaume na wanawake katika shule ya elimu ya watu wazima, baada ya masomo yao sasa wamesimama ili kupiga picha ya pamoja, kila mmoja aondoke na kumbukumbu ya siku hii ya leo.

Vitabu vingi vinauzwa dukani, vyenye ukubwa muonekano na rangi tofautitofauti, zinazomvutia kila mteja anayepita, huku mwanamke aliyekuja kununua anaendelea kuchagua.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea, vifaa mbalimbali vya michezo vimewekwa ili kuwafanya watoto kuweza kuchangamka na kupenda kuja shule mara kwa mara.

Muonekano wa nje katika shule ya msingi, mandhari nzuri iliyopambwa na ukoka unaotambaa, huku vifaa mbalimbali vya michezo vikiwepo na rangi tofautitofauti kuwavuitia watoto kuendelea kuja shuleni.

Wanafunzi wa shule ya msingi, wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa wamekaza macho yao kwa umakini kumuangalia mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwafundisha na kuwaelekeza hasa kwa kutumia ishara za mikono.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi mazingira masafi yaliyosafishwa na kufagiliwa vizuri, kitu ambacho si kawaida kwa shule zenye wanafunzi wengi na wadogo kiumri.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi darasani huku meza ikiwa imesheheni vitabu vingi tofautitofauti, wakiendelea kujifunza na kuelekezana wao kwa wao, kwa ajili ya mitihani iliyopo mbele yao.

Ndani ya maktaba ambayo imejaa vitabu katika shule ya sekondari, mfanyakazi wa eneo hili akiendelea kuvipanga vizuri, ili kuhakikisha vitabu vinapatikana kwa urahisi, kwa kila anayeingia na kutafuta anachokihitaji.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi darasani wakiendelea kuandika na kuweka umakini kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ambaye anawafundisha na kuwaelekeza mambo mbalimbali kwa ajili ya masomo yao.

Ndani ya maktaba katika shule ya sekondari, vitabu tofautitofauti vimepangwa vizuri huku wasichana wawili wakitafta vile wanavohitaji kujiongezea maharifa zaidi.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kukiwa kumepangiliwa vizuri meza na stuli zilizotengenezwa kwa chuma, tayari kwa wanafunzi kuingia kuketi na kuendelea na masomo yao ya kila siku.

Chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kikiwa na thamanizilizotengenezwa na zilizochongwa kwa kutumia mbao zikiwa zimepangwa vizuri kikiwa tayari kwa wanafunzi kuendelea na masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani, baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo na mkufunzi, sasa wanaendelea na majadiliano na utafiti kwa kutumia kompyuta ya mpakato.

Mwanaume mkufunzi amesimama mbele ya darasa la wanafunzi wa chuo ambao umakini wao wote wameelekeza kwake, akiendelea kuwaelekeza na kuwapa mafundisho ya kina huku wakijiandaa na mitibani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wachuo wamejipumzisha eneo la nje baada ya masomo, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato; wakiendelea kuperuzi na kufanya utafiti wa kile ambacho wametoka kujifunza siku ya leo.

Wanafunzi wa chuo wameketi darasani kwenye madawati na meza zilizochongwa kwa mbao huku wamevalia barakoa. Wakimtazama mwalimu wao kwa umakini ili kuelewa Kila maelekezo anayowafundisha kabla ya kuingia kwenye mitihani yao ya mwisho.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, yupo darasani na mezani zipo mashine na vifaa mbalimbali, anavyoendelea kujifunza na kuvifanyia mazoezi, baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi, wanafunzi wameketi kwenye madawati na kompyuta ziko mbele yao, wakiendelea kutafiti na kufanya uchunguzi wa yale ambayo wamefundishwa na mwalimu wao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wameketi darasani, huku mezani kukiwa na vifaa na mashine tofautitofauti, wanazoendelea kuzichunguza na kujifunza ili wapate ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi kinachotengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao, wapo na mkufunzi wao akiendelea kuwapa maelekezo kwa namna ya vitendo huku wakiingia kazini na kuyafanyia mazoezi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani. Baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina, sasa wanavitumia vifaa kufanyia mazoezi na kuweza kupata ujuzi zaidi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa ameketi darasani, mezani ipo mashine maalumu ambayo ametoka kufundishwa, akiifanyia mazoezi kujifunza, ili aweze kupata ujuzi zaidi.